Tabibu huyu ambaye ni mtaalamu wa afya ya kinywa akiendelea kumwangalia mgonjwa wake na kuangalia anapatiwa huduma stahiki inayoendana na ugonjwa wake. Kuzingatia afya ya kinywa ni muhimu sana kwani maradhi hayo husabishwa mara nyingi na matumizi mabaya yasiyozingatia kanuni za afya.

Miongoni mwa vitu vinavyochangia kwa kiwango kikubwa kufanya afya ya kinywa iwe nzuri na safi na salama kwa ajili ya maisha binadamu ni zoezi la kupiga mswaki, mama na mtoto wake wakiendelea kulidumisha zoezi hilo kwa kuhakikisha meno yao yanakuwa safi na kuimarisha afya ya kinywa.

Mtaalamu huyu wa magonjwa yanayohusiana na kinywa, akiendelea kumuangalia mgonjwa wake na kujua namna ipi ya kutumia na kufanya ili kuweza kumsababishia mgonjwa huyo aweze kuondokewa na maumivu ya meno anayoyapata.

Wataalamu mbalimbali wa afya ya kinywa wakiendelea kufanya ziara katika shule, ili kuhakikisha wanawapatia wanafunzi hawa elimu itakayowasaidia kuweza kukua namna ya kudhibiti na kujikinga kutokana na maradhi yanayoathiri kinywa.

Wataalamu wa afya ya kinywa wakiendelea kumhudumia mgonjwa huyu, kwa umakini mkubwa ili kuhakikisha wanampatia huduma stahiki wakitumia vifaa vya kisasa kabisa, bila kupoteza muda na kwa umakini wao ili waweze kufanikisha zoezi hilo.

Mkusanyiko wa wataalamu mbalimbali wa upasuaji, wakiendelea kumfanyia upasuaji mgonjwa kwa umakini mkubwa na kwa kutumia njia na mifumo, na vifaa vya kisasa na vya teknolojia. Umakini wao ni muhimu sana katika zoezi hilo ili kuhakikisha wanaokoa maisha ya mgonjwa huyo.

Mtaalamu wa afya ya kinywa, akiendelea kumuangalia mgonjwa wake kwa ukaribu zaidi, ili kuhakikisha mgonjwa huyo anapatiwa huduma stahiki kulingana na ugonjwa wake wa kinywa. Matatizo yanayofungamana na kinywa mara nyingi huwa yanatokana na matumizi mabaya ya vyakula visivyokuwa sahihi kuvitumia.

Mwanadada huyu ambaye ni tabibu akiendelea kuangalia hali ya mgonjwa wake kwa kutumia vifaa vya kisasa na vya teknolojia, tabasamu linalodhihiri kwenye uso wake likionyesha furaha aliyokuwa nayo katika kufanya kazi hiyo.

Wataalamu mbalimbali wa matibabu na upasuaji wakiendela kumfanyia upasuaji mgonjwa huyo kwa kutumia njia na mifumo ya kisasa na ya kiteknolojia, inayohusisha matumizi ya vifaa viliyokuwa vimeendelea na vya kisasa zaidi kwa ajili ya kufanikisha zoezi hilo.

Dawa za asili zilizotengenezwa kwa kutumia shamba au kwa kutumia vifaa maalumu, ili zitumike kwa ajili ya matibabu. Matumizi ya dawa za asili yana faida nyingi katika mwili wa binadamu. Inasemekana dawa hizi zinatibu gonjwa zaidi ya moja katika mwili wa binadamu. Lakini pia uandaaji wake hauhusishi matumizi ya kemikali ya aina yoyote. Hivyo kuzifanya zizidi kuwa chaguo lililokuwa bora kabisa.

Dawa mbalimbali za asili zilizotengenezwa kutokana na miti shamba zikiwa zimewekwa kwenye vyombo maalumu; dawa hizi ni muhimu sana katika mwili wa biaadamu kwani, zimeepukana na matumizi ya kemikali katika uandaaji wake.

Dawa za asili zilizokuwa tayari zimekwishatengenezwa kisha kuwekwa kwenye vyupa maalumu, vilivyotiwa alama kuashiria dawa, iliyopo ndani yake. Matumizi ya dawa za asili yanasemekana kuwa na faida kubwa katika mwili wa binadamu, kwani yanatibu magonjwa mengi katika mwili wa binadamu.